Chupa za dawa za aina mbalimbali zimepangwa juu ya meza zikiwa na rangi tofauti, na maandiko yanayoelezea matumizi yake kwa mifugo na mimea.

Mfuko wa mbolea ya asili ukiwa umewekwa dukani, kuna maandishi juu yake, na unatumika kuongeza rutuba ya udongo; pembeni kuna bidhaa zingine za kilimo.

Dawa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, zikihudumia mahitaji ya wakulima na wafugaji kwa ajili ya kulinda mazao na mifugo dhidi ya magonjwa na wadudu hatari.

Duka la pembejeo za kilimo limejaa mbegu mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio, huku muhudumu akiwa ndani tayari kuwa hudumia wakulima wanaohitaji vifaa vya kilimo na uzalishaji bora.

Chupa mbili za dawa za kupambana na magugu zimepangwa kwa mpangilio juu ya boksi, zikiwa tayari kwa wakulima kutumia katika kulinda mazao yao zidi ya wadudu na magugu hatari.

Pakti yenye picha ya kuku na vifaranga inaashiria bidhaa zinazolenga kutoa rishe bora na virutubisho muhimu kwa kuku; husaidia ukuaji na afya ya kuku.

Wateja wako madukani wakifanya manunuzi ya dawa na pembejeo mbalimbali wakijaza mahitaji yao ya kilimo na ufugaji, kwa ajili ya kuhakikisha mazao na mifugo wanapokea huduma bora.

Mhudumu yupo katika duka la pembejeo, lililopangwa kwa mpangilio mzuri. Kukiwa na mbegu mbali mbali za mimea, dawa za mimea pamoja na mifugo. bNa pembejeo nyingine muhimu kwa kilimo na ufugaji.

Chupa ndogo yenye picha ya ng'ombe ikionyesha kuwa ni bidhaa maalumu kwa ajili ya matumizi ya mifugo, ikitumika kama kirutubisho au dawa kwa afya bora ya wanyama.

Pakiti yenye picha ya kifaranga imewekwa wazi, ikiashiria aina ya mbegu au dawa zinazotumika katika ufugaji wa kuku zikiwa tayari kwa wateja katika duka la pembejeo.

Mifuko ya mbolea imepangwa kwa utaratibu ndani ya duka ikiwa tayari kuuzwa kwa wakulima wanaohitaji ili kuongeza rutuba kwenye mashamba yao kwa ajili ya uzalishaji ulio bora.

Wakulima wako shambani wakivuna nyanya zilizoiva vizuri na kuzipakia kwa uangalifu kwenye vifaa maalumu vya plastiki, tayari kwa kusafirisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima ,yuko shambani akikagua kwa makini zao la mapapai yaliyokomaa, baadhi yakiwa yamebadilika rangi kuashiria ukomavu, huku miti ya mipapai ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba.

Shamba la mipapai limestawi vizuri, mkulima akiwa anachuma papai lililoiva kwa uangalifu. Mazao yanaonekana kuwa na afya njema, yamekomaa na tayari kwa kuvunwa yakionyesha mafanikio ya uzalishaji bora kwa mazao ya biashara.

Wakulima wanachambua viazi walivyovuna kwa uangalifu na kuviweka kwenye vifaa maalumu vya plastiki, wakijiandaa kwa ajili ya kusafirisha au kuhifadhi mazao.

Wakulima wako shambani wakipakia vitunguu vilivyovunwa kwenye gari, kwa ajili ya kusafirishwa sokoni, wakiwa na furaha baada ya mavuno mazuri ya zao hilo la biashara.

Zao la matango shambani limezaa matunda mengi yakiwa yamekomaa na mengine bado machanga, ikionyesha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima yuko shambani baada ya kuvuna hoho, amezipakia kwenye viroba vikubwa tayari kusafirishwa, hoho zimeonekana kuwa na rangi nzuri na zenye ubora zikiwa zimechumwa kwa uangalifu kutoka kwenye mimea iliyostawi vizuri.

Wakulima wako shambani wakichambua viazi vilivyovunwa kwa uangalifu, na kuviweka kwenye viroba kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha sokoni.

Mazao ya nanasi yamepakiwa kwa mpangilio kwenye gari la usafirishaji, mkulima amesimama pembeni akifuatilia kwa umakini mchakato wa kupakia tayari kwa kusafirishwa sokoni kwa ununuzi.

Mti wa zao la kahawa shambani umezaa matunda mengi na yenye afya, baadhi yakiwa yameiva na mengine bado mabichi, ukiwa katika shamba lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya uzalishaji ulio bora.

Mkulima yuko kwenye shamba la nanasi lililo stawi vizuri amesimama, huku amebeba mananasi mawili mkononi baada ya kuvuna. Mazingira ya shamba yanaonyesha mpangilio mzuri wa mimea ya nanasi.

Wakulima wawili wa kike wakiwa shambani, wakivuna kahawa zilizoiva, wakikusanya mazao hayo kwenye vikapu. Mazingira ya shamba yanaonesha miti ya kahawa yenye matunda mekundu yaliyo tayari kuvunwa.

Shamba limejaa miti ya mipapai iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na matunda yaliyokomaa na mengine mabichi ikiongeza tija katika uzalishaji, wa mazao ya biashara.

Migomba ya ndizi shambani, ikiwa imezaa mikungu ya ndizi, baadhi ya ndizi zikiwa bado changa na nyingine zikiwa zimekomaa, ikionyesha ustawi mzuri wa zao hilo la biashara. Mazingira ya shamba ni safi, yaliyohifadhiwa vizuri.

Wakulima wawili wa kiume wako shambani wakipakia viazi kwenye vifaa maalumu kisha kuvipanga kwa mpangilio tayari kusafirishwa au kuuzwa. Hatua muhimu katika usimamizi wa mazao ya biashara.

Mkulima yupo shambani akivuna viazi kwa mikono yake kwa uangalifu, akikusanya mazao hayo muhimu kwa ajili ya biashara na matumizi ya kila siku.

Shamba la mipapai limejaa miti yenye matunda. Mkulima akiwa ameshika matunda ya mipapai mikononi baada ya kuvuna, akionyesha mafanikio ya kilimo cha zao hilo la biashara.

Wakulima wanachambua kwa mkono zao la kahawa baada ya kuvuna wakipinganisha maganda na kuandaa mbegu kwa ajili ya usindikaji, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kupata bidhaa bora ya kuuza.

Mazao ya kuku yamevunwa na kupakiwa kwa makini kwenye vifaa maalumu ya plastiki, yakiwa tayari kwa kusafirishwa au kuuza sokoni.

Wakulima wawili wa kiume, wamevuna ndizi kutoka shambani na kuzipanga kwa mpangilio mzuri, wakijiandaa kusafirisha na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima yuko shambani akikagua mahindi yaliyokomaa, akihakikisha ubora wa zao hilo kabla ya kuvuna, kwa ajili ya soko na matumizi ya kibiashara.

Viazi vilivyovunwa vimewekwa kwenye viroba kwa mpangilio mzuri vikionyesha mafanikio ya uvunaji, baada ya juhudi za kulima tayari kusafirishwa na kuuzwa sokoni kwa faida.

Wakulima wanachambua kwa makini karanga zilizovunwa na kutolewa maganda, wakitenganisha mbegu bora tayari kwa matumizi ya biashara au kupandwa tena kwa msimu unaofuata.

Mkulima yuko shambani akivuna zao la kahawa kwa mikono, huku ameshikilia chombo cha plastiki kilichojaa mazao, akikusanya kwa uangalifu kahawa tayari kwa hatua za uchakataji.

Wakulima wanapakia viazi walivyo vuna kwenye ndoo ya plastiki na kuvikusanya, tayari kuvisafirisha na kuuza hatua muhimu katika kilimo cha biashara.

Mkulima wa kiume yuko shambani akipunguza majani ya zao la nyanya kwa uangalifu, akilenga kuruhusu mwanga na hewa kupenya vizuri ili kuongeza uzalishaji na ubora wa matunda.

Wakulima wa kiume wakiwa shambani wakivuna majani ya chai kwa uangalifu. Wakikusanya mazao haya ya muhimu ya biashara kwa ajili ya usindikaji na kuuza kwenye masoko ya ndani na nje.

Mkulima yuko shambani baada ya kuvuna pilipili akiwa amezibeba kwenye toroli kwa ajili ya kusafirisha akionyesha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima wa kike yupo shambani, akikagua kwa makini zao la pasheni, akithamini ubora wa matunda kabla ya kuvuna kwa ajili ya soko la biashara.

Shamba la migomba limepandwa kwa mpangilio, baadhi ya miti ikiwa na mikungu ya ndizi changa, ikionyesha hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa zao la biashara.

Vitunguu vilivyovunwa kwa ukamilifu vimekusanywa kwa makini, tayari kuhifadhiwa au kusafrishwa kwenda masoko ya biashara kwa ajili ya uuzaji.

Mkulima amevuna nyanya na kuzikusanya kwa furaha akiwa ameshika nyingine mkononi kama ishara ya mfanikio ya kijuhudi zake katika kilimo cha biashara.

Shamba limepandwa mbogamboga mbalimbali kwenye matuta , ikionyesha utofauti wa mazao kwaajili ya biashara , huku wakulima wakihudumia kuhakikisha mazao yanakua vizuri kwa soko.

Mkulima yupo shambani anakagua kwa makini mazao ya kabichi iliyostawi vizuri, huku baadhi yakiwa tayari kwa kuvunwa ishara ya uzarishaji mzuri na jitihada katika kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima wa kike akikusanya mazao ya mahindi mabichi aliyovuna shambani, akihifadhi kwa uangalifu kwa ajili ya kuuza sokoni na kuongeza kipato chake.

Nyanya zilizoiva zimepangwa kwa mpangilio katika eneo la mauzo, huku muuzaji akiwa ameshikilia nyingine mkononi kwa tabasamu. Akiashiria bidhaa bora zinazopatikana katika eneo lake la mauzo.

Vitunguu vilivyokomaa shambani vinaonekana vizuri na tayari kwa kuvunwa, ikionyesha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara kwa uzalishaji bora.

Shamba la miti ya mipapai lenye matunda mabichi yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha uzalishaji wa mazao kwa ajili ya biashara na masoko mbalimbali.

Wakulima wapo shambani wakipunguza majani kwenye mazao kwa ustadi, huku mipira ya umwagiliaji ikiwa imetandazwa shambani kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora na mavuno mengi.

Wakulima wako shambani wakivuna viazi kwa bidii wakitumia jembe na mikono yao kwa ustadi, huku ardhi ikionekana kuwa na mazao mengi yaliyokomaa tayari kwa soko.

Mkulima wa kiume yupo shambani, akikagua kwa uangalifu mazao ya vitunguu. Kuhakikisha ubora na ukuaji mzuri, kabla ya kuvuna na kuingia sokoni kwa ajili ya biashara.

Nyanya zimepandwa kwa mpangilio mzuri shambani zikiwa zimeunganishwa na mipira ya umwagiliaji ili kuhakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa zao hili la kibiashara.

Watu wapo katika shughuli ya kumenya mahindi yaliyovunwa, wakitenganisha mahindi na maganda kwa uangalifu ili yawe tayari kwa kukaushwa, kuhifadhiwa na kuuzwa sokoni.

Shamba lenye miti mingi ya migomba baadhi ikiwa imezaa ndizi tayari kuvunwa, ikionesha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara kwa uzalishaji mkubwa.

Wakulima wako shambani wakivuna viazi kwa bidii, wakikusanya mazao hayo kwa uangalifu kwa ajili ya matumizi au biashara katika masoko mbalimbali.

Wakulima wawili wako shambani wakikagua kwa makini matunda ya maembe yaliyo komaa na machanga, wakitathmini ubora wa mazao kabla ya kuvunwa kwa ajili ya soko.

Mkulima anakagua mazao ya nyanya yenye matunda yaliyoiva na mabichi shambani kuhakikisha ubora na ustahimilivu wa mazao kabla ya kuvuna na kuuza kwa soko la biashara.

Mkulima yuko shambani, akiwa ameshika mkungu wa ndizi uliovunwa, akionyesha zao hilo la biashara tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni.

Shamba la nyanya limejaa matunda yaliyo iva, likionesha mafanikio ya kilimo na utayari wa mavuno kwa ajili ya soko la biashara na matumizi mbalimbali.

Mazao ya hoho yamepandwa kwenye vifaa maalumu na kukomaa vizuri, yakionyesha ubora na tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya soko la biashara na matumizi ya ndani au nje ya nchi.

Mahindi yamevunwa kutoka shambani na kuanikwa juu ya turubai kwa uangalifu, yakikaushwa ili yawe tayari kuhifadhiwa au kuuzwa sokoni kwa matumizi ya biashara.

Zao la vitunguu vilivyokomaa shambani linaonekana zuri na tayari kwa kuvunwa, ikionesha mafanikio ya kilimo cha mazao ya biashara jwa uzalishaji ulio bora.

Mkulima wa kiume akiwa shambani huku akivuna nyanya kwa utaratibu na uangalifu akiziweka kwenye ndoo, tayari kwa mauzo.

Mkulima wa kike ana chuma kahawa zilizo iva kwa uangalifu shambani. Akichangia uzalishaji wa zao la biashara linalo ingiza kipato kwa familia na taifa.

Mkulima amevuna kabichi shambani na kuzipanga kwa mpangilio mzuri, akijiandaa kuzisafirisha au kuziuza sokoni kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Mazao yamepandwa kwa mpangilio mzuri shambani, yakiwa yamestawi vizuri, huku mipira ya umwagiliaji ikitandazwa kati ya mistari ya mazao, kwa ajili ya kuipatia maji kwa ufanisi.

Wakulima wapo shambani waking'oa majani kwenye mazao ili kuongeza tija ya uzlishaji, huku mipira ikiwa imetandazwa shambani kusaidia mimea kupata maji ya kutosha.

Mbegu zimeota kwenye vifuko maalum vilivyopangwa kwa mpangilio katika kitalu kidogo, zikikua vizuri kabla ya kuhamishiwa shambani, wakulima wakiangalia ukuaji wake kwa makini.

Mazao yamepandwa kwa mpangilio mzuri juu ya matuta, yakitunzwa na wakulima ili kuhakikisha yanapata hewa, mwanga na unyevu wa kutosha kwa ustawi bora.

Shamba la mipapai, lenye matunda yaliyoiva na mabichi; ikionyesha mafanikio ya wakulima katika kilimo, tayari kwa mavuno na kuuza kwa soko la ndani na nje.

Mbegu zimeota vizuri kwenye vifaa maalumu, vilivyoandaliwa na wakulima, zikionyesha mwanzo mzuri wa mchakato wa kilimo kwa ajili ya kupata mazao bora.

Wakulima wakiwa shambani wanapanga viazi vilivyo vunwa kwa uangalifu ndani ya vyombo maalum vya plastiki vyenye rangi tofauti. Viazi vikionekana vikiwa safi na vimeiva.

Wanaume wawili shambani wanashirikiana kupeana elimu juu ya kilimo cha nyanya, wakijadiliana kuhusu mbinu bora za kulea na kuhudumia zao lenye matunda mabichi kwa mafanikio zaidi.

Mazao ya hoho yamechanua vizuri shambani na kuzaa matunda mengi, yakionyesha juhudi za wakulima katika kutunza mimea kwa lengo la kupata mavuno bora.

Mihogo imevunwa kwa bidii na kupakiwa kwa umakini kwenye viroba ikijianda kusafirishwa au kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya soko.

Wakulima wanaovuna mazao ya parachichi na kuyaweka kwa umakini kwenye vifaa maalumu vya plastiki, hatua muhimu katika kuhifadhi mazao kabla ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni.

Trekta lipo shambani likifanya kazi ya kulima, kusawazisha na kuchanganya udongo na mabaki ya mazao. Likisaidia katika kurahisisha kazi na kuongeza uzalishaji.

Trekta kubwa likiwa shambani limeunganishwa na kifaa maalumu cha kukata majani, likifanya kazi kwa ufanisi katika kukata majani marefu, na kuyasafisha ili kurahisisha maandalizi ya kilimo shambani.

Mashine ya kisasa ikitumia kifaa maalumu kukata majani shambani kwa ufanisi, ikisaidia kupunguza kazi ngumu na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa kasi na kwa usahihi.

Trekta liko shambani likitumia kifaa maalumu kukata nyasi na kuzikusanya kwa ufanisi, likisaidia kupunguza kazi ngumu na kuongeza tija katika shughuli za kilimo.

Trekta lipo shambani limeungwa na kifaa maalumu cha kukata majani, likizunguka kwa utaratibu likikata nyasi kwa ufanisi. Huku mwendeshaji akidhibiti kasi na mwelekeo, ili kuandaa chakula kwa mifugo au kuhifadhia.

Trekta lipo shambani likivuta kifaa maalumu kilichoning'inizwa nyuma cha kukata majani, kikifanya kazi kwa ufanisi ili kuandaa eneo la kilimo kwa urahisi na kwa muda mfupi.

Mtu akitumia kifaa maalumu cha kukata majani kwa ufanisi, akifanya kazi kwa uwepesi katika shughuli za kilimo kwa msaada wa teknolojia ya kisasa.

Mimea imeota na kustawi kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyowezeshwa na mashine za kisasa, zikisaidia udhibiti wa maji, virutubisho na hali ya mazingira kwa ukuaji bora wa mazao.

Trekya shambani ikifanya kazi ya kukata majani na kuandaa shamba. Likitumia nguvu zake kubwa kusaidia kuandaa ardhi kwa ajili ya kilimo, ufanisi na haraka.

Shamba linafanyiwa maandalizi kwa kutumia mitambo ya kilimo kazi ikiwa ni kulainsha udongo, kung'oa magugu kuandaa eneo kwa upandaji wa mazao kwa haraka na ufanisi mkubwa.

Watu wako kandokando ya bwawa, wakivua samaki kwakutumia nyavu kubwa. Bwawa lina maji safi na samaki wakubwa tofauti wanaonekana wakikusanywa. Ikiashiria shughuli za kisasa ya ufugaji wa samaki inayotekelezwa kwa ufanisi.

Samaki wenye rangi tofauti na zakuvutia zenye mvuto wa mapambo wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi la bwawa la ufugaji, wakionesha afya na uzalishaji bora wa samaki.

Samaki wenye rangi ya kuvutia wanaelea ndani ya bwawa safi la maji, wakionyesha afya njema na mazingira bora ya ufugaji wa kisasa wa samaki.

Samaki mwenye rangi nyekundu yenye mvuto anaelea kwa utulivu ndani ya maji akionyesha afya na ustawi mzuri katika mazingira yaliyothibitiwa ya ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo na biashara.

Samaki wanaelea kwa amani ndani ya maji safi ya bwawa la ufugaji. Wakionyesha afya njema na ukuaji mzuri katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ufugaji.

Samaki wanavunwa kwa kutumia nyavu, wakikusanywa kutoka kwenye mabwawa kwa uangalifu baada ya kukua vizuri, tayari kwa matumizi ya nyumbani na kuuzwa sokoni.

Samaki wa kuvutia wenye rangi angavu wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa ni sehemu ya ufugaji unaolenga uzalishaji wa chakula, biashara na mapambo.

Samaki wenye rangi za kuvutia wanaelea katika maji safi ya bwawa la ufugaji, wakionyesha afya njema na ukuaji mzuri katika mazingira yaliyosimamiwa kwa uangalifu kuhakikisha uzalishaji bora, ukimuingizia kipato mfugaji na kutumika kama urembo.

Samaki wanaelea ndani ya maji safi kwenye mabwawa maalumu, wakionyesha ukuaji mzuri katika mazingira yanayosimamiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha uzalishaji bora wa samaki.

Bwawa la samaki limeandaliwa kwa uangalifu, likiwa na maji safi na mazingira bira kwa ajili ya kukuza samaki, likichangia uzalishaji endelevu kwa chakula na kipato kwa mfugaji.

Samaki wanaelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakionesha afya njema na ustawi mzuri katika mazingira ya kufugia yaliyodhibitiwa kwa uangalifu.

Nafaka mbalimbali kama: mahindi, maharage, mchele na ulezi, vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi la mauzo, ikionyesha utofauti wa mazao yanayopatikana kwa wateja kwa matumizi ya kila siku.

Mazao ya mahindi yamekauka shambani kutokana na uhaba wa maji, hali iliyosababisha upungufu wa mazao na changamoto katika uzalishaji wa chakula.

Nafaka za aina mbalimbali zimewekwa ndani ya viroba na kupangwa kwenye eneo la mauzo, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua na kununua kwa matumizi ya kila siku.

Watu wakitoa huduma kwa miche ya miti iliyoota kwenye mifuko maalumu, wakihakikisha imekuzwa vizuri kabla ya kupandikizwa ardhini kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kurejesha uoto wa asili.

Mwanamke akiwa katika shughuli ya kupanda miti, kwenye eneo lililokatwa miti, akichangia katika uhifadhi wa mazingira na kurejesha uoto wa asili.

Mkulima wa miche ya miti anampa mteja mkononi miche bora ya miti, hatua muhimu katika kukuza na kuhifadhi misitu kwa ajili ya mazingira bora na maendeleo endelevu.

Msitu wenye miti mirefu umezunguka mfereji unaopita maji kwa utulivu, ukichangia uzalishaji wa oksijeni na kuhifadhi mazingira asilia.

Wakulima wakihudumia miche ya miti iliyoota kwenye mifuko maalumu, wakihakikisha ukuaji mzuri kabla ya kuipanda msituni; hatua muhimu katika uhifadhi wa mazingira na upandaji wa misitu endelevu.

Msitu wenye miti mirefu ya kijani imezunguka barabara nyembamba ukitoa mandhari ya asili, yenye utulivu na uhai wa mazingira ya kijani kibichi.

Mkulima anamwagilia maji kwenye miche ya miti kwa uangalifu akihakikisha inapata unyevu wa kutosha, ili ikuwe kwa afya bora na kuchangia uhifadhi wa mazingira.

Watu wamepanda miti katika eneo la wazi wakichangia juhudi za kuhifadhi mazingira, kurejesha misitu na kuendeleza maisha bora ya viumbe hai na mazingira kwa ujumla.

Mwanaume yuko katika shughuli ya kupanda miti kwenye eneo lililokatwa, akichangia juhudi za kurejesha uoto wa asili na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya kilimo cha maji. Ikipata virutubisho kupitia maji badala ya udongo, na kuonyesha ukuaji na afya bora katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mimea ya kijani kibichi imeota na kustawi ndani ya vifaa maalumu vya haidroponi, ikiwa imepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu katika mfumo wa kilimo kisichotumia udongo.

Mimea yenye afya imeota vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikistawi bila kutumia udongo katika mazingira yaliyoandaliwa kwa ufanisi ili kukuza uzalishaji wa kisasa.

Mimea imepandwa na kuanza kustawi kwenye kifaa maalum nikipata virutubisho kupitia maji badala ya udongo jionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha majani.

Mimea yenye afya nzuri imeota kwenye kifaa maalumu cha haidroponi, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo kisicho na udongo kwa ufanisi mkubwa.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu ya haidroponi, ikikua bila kutumia udongo na kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji yaliyochanganywa na virutubisho muhimu.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikipata virutubisho kupitia maji badala ya udongo, ikionyesha ukuaji na afya na uzalishaji wa mazao bora katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Mimea imekua kwa mafanikio kwenye vifaa maalum vya hadroponi, ambapo virutubisho vinavyotolewa moja kwa moja kwenye mizizi. Mfumo huu wa kisasa unaongeza tija na kuchangia kwenye uhifadhi wa rasilimali kama maji.

Mizizi ya mimea ikionekana wazi imejikita vizuri ndani ya kifaa maalumu cha haidroponi, ambacho hakitumii udongo bali virutubisho vilivoyeyushwa kwenye maji, mimea inaonekana imestawi vizuri ikiwa na majani mabichi yenye afya.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu visivyotumia udongo, ikistawi vizuri kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji katika mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji.

Mkulima wa kiume amesimama karibu na mimea iliyo pandwa ndani ya vifaa maalumu vya kilimo cha maji. Huku mimea hiyo ikionekana kustawi bila kutumia udongo ikipata virutubisho kutoka kwenye maji.

Vifaa maalumu vilivyoandliwa kwa mfumo wa kulima bila udongo, ambapo mazao hupandwa kwenye mabomba yenye maji na virutubisho na virutubisho vinavyosaidia kustawisha mazao kwa ufanisi.

Mimea imepandwa na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu, visivyotumia udongo. Ikitunzwa kwa njia ya kisasa ya haidroponi kwa ajili ya kupata mazao bora na ya haraka.

Mkulima akimwagilia maji kwenye mimea iliyooteshwa kwenye vifaa maalum visivyotumia udongo, akihakikisha ukuaji bora wa mimea kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya haidroponi.

Mimea imeota kikamilifu kwenye vifaa maalumu, vya haidroponi, ambapo mizizi hufata virutubisho moja kwa moja, mfumo huu wa kisasa unaongeza tija na kuokoa matumizi ya maji na ardhi.

Mimea imeota kwenye kifaa maalumu cha kilimo cha maji, ikipata virutubisho kwa njia ya maji ja kustawi kwa ufanisi bila kutegemea udongo.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vikitumia maji yenye virutubisho badala ya udongo, vikisambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mfumo huu wa kisasa huongeza tija na kuokoa nafasi.

Mimea imepandwa na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu ya kilimo cha maji ikipata virutubisho kupitia maji badala ya udongo nakuonyesha ustawi bora katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya vilimo cha maji ikipata virutubisho vyote muhimu kupitia maji bila kutumia udongo wa kawaida.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu visivyo na udongo. Vikisambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi kupitia maji. Mfumo huu wa kisasa wa haidroponi huongeza tija na kuokoa nafasi.

Mkulima anakagua mazao yaliyopandwa kwenye vifaa maalumu ya kilimo cha maji ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa akihakikisha mimea inakuwa kwa afya na ubora.

Mimea imekua vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi ambapo virutubisho vinatolewa moja kwa moja kwenye mizizi, mfumo huu wa kisasa unaongeza uzalishaji na hutumia maji na ardhi kwa ufanisi zaidi.

Mimea imeota na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikionyesha ukuaji wa afya bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vya maji katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mimea imepandwa na kustawi kikamilifu kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikionesha mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo. Ukisaidia kuongeza tija na kuhifadhi maji.

Mizizi ya mimea imejikita ndani ya kifaa maalumu cha kilimo cha maji, ikipata virutubisho Moja kwa moja kutoka kwenye maji safi bila kutumia udongo na kuchangia ustawi bora wa mimea.

Mmea umeota kwenye kifaa maalumu cha haidroponi ukiwa umepata virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi. Mfumo huu wa kisasa unaongeza tija na kuhifadhi rasilimali kama maji na ardhi.

Mimea imepandwa na kustawi vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikionyesha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vinavyotengenezwa katika maji.

Mimea imeota kikamilifu kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ambapo mizizi hupata virutubisho kupitia maji. Ikionyesha kilimo cha kisasa kinachoongeza tija na uhifadhi wa rasilimali.

Mimea imeota vizuri kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, ikikua bila ya udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji na kuonyesha ustawi wa hali ya juu.

Mimea imepandwa kwenye kifaa maalumu kisichotumia udongo, ikipata virutubisho kupitia maji safi na kustawi kwa haraka ndani ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji.

Mimea imepandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi katika kilimo cha ndani, ikikuwa na kustawi vizuri ikiongeza uzalishaji wa kilimo cha viwanda.

Nyanya zilizoiva zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo maalum vya plastiki, zikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kuuzwa hali inayoonyesha mavuno kutoka kwenye kilimo cha kisasa.

Shamba limepandwa kabeji kwa mpangilio mzuri, baadhi ya mimea ikiwa imekomaa na kuonesha afya bora, yakionyesha tija katika kilimo cha viwanda chenye mbinu za kisasa.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mipira ya umwagiliaji iliyotandazwa kati ya mistari ya mimea, huku mazingira yakionyesha hali nzuri ya ukuaji wa mazao.

Mazao ya nyanya yamestawi vizuri ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa ya kilimo cha ndani, yakionyesha ukuaji mzuri na afya bora kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo.

Mazao yameota na kustawi vizuri ndani ya mazingira yaliyodhibitiwa, yakionyesha afya nzuri na ukuaji wa kasi katika kilimo cha ndani, ambapo vifaa vya umwagiliaji na taa za kusaidia ukuaji, vimewekwa kwa ustadi.

Mkulima wa kiume yupo shambani, akikagua kwa makini mazao yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri kuhakikisha afya na ukuaji wa mimea, unakidhi viwango vya kilimo cha viwanda kwa tija zaidi.

Nyanya shambani zimepandwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na matunda mabichi pamoja na yaliyoiva, yanaonyesha ustawi bora na tija katika kilimo cha viwanda.

Mazao yamepandwa kwa mpangilio makini shambani kwa kutumia mbinu za kisasa na vifaa vya kiteknolojia. Lengo likiwa ni kuongeza uzalishaji mkubwa wa mazao kwa masoko makubwa.

Kuku wengi wamefugwa ndani ya mabanda makubwa, yaliyojengwa kwa mbinu za kisasa, wakipatiwa lishe na huduma bora ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa na endelevu wa nyama na mayai.

Kuku wengi wakiwa katika banda la kisasa likitumia mbinu za kisasa kwa ajili ya ufugaji zinazolenga kuongeza uzarishaji kwa wingi, huku wakipatiwa lishe na huduma bora za kiafya.

Mbogamboga mbalimbali zimepandwa na kustawi vizuri katika mazingira ya kilimo cha ndani, zikionesha tija na matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa uzalishaji wa mazao yaliyo bora.

Mboga zimepandwa kwa mpangilio mzuri shambani ikionyesha matumizi ya mbinu za kisasa katika kuongeza tija na ubora wa mazao kwa ajili ya matumizi ya biashara.

Kuku wengi wamewekwa ndani ya banda kubwa lenye miundombinu ya kisasa, wakifugwa kwa utaratibu unaolenga kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa viwango vikubwa.

Mimea imeota kwa mafanikio katika mfumo wa kilimo cha ndani, ikionyesha ustawi mkubwa unaotokana na teknolojia za kisasa, zinazotumika katika uzalishaji wa viwanda.

Zao la peazi limepandwa kwa mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani ikining'inia kwa safu, huku matunda mekundu yakiwa tayari kwa kuvunwa yakionyesha ubunifu wa kilimo bora.

Mboga zimeota na kustawi vyema shambani, zikionyesha mafanikio ya kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu za viwanda kuhakikisha uzalishaji mkubwa na bora.

Nyanya zimezaa matunda mengi yaliyoning'inia mengine yakiwa yameiva huku mengine yakiwa bado mabichi, ikionyesha ustawi mzuri unaotokana na matumizi ya mbinu za kisasa katika kilimo cha viwanda.

Mazao yamepandwa kwa mpangilio makini katika kilimo cha ndani, huku mipira ya maji ikitandazwa kwa ustadi kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora na mavuno ya uhakika.

Vifaranga wamelindwa ndani ya banda lililojengwa kwa mbinu za kisasa wakipatiwa lishe na huduma bora ili kuhakikisha ukuaji wao wa kiwango cha juu cha uzalishaji wa viwanda.

Kuku wengi wamekusanywa ndani ya banda kubwa lenye mazingira yaliyodhibitiwa, wakipatiwa lishe bora na huduma zinazolenga kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai kwa wingi.

Mazao ya chai yamepandwa kwa mpangilio mzuri shambani, yakionyesha ustawi mkubwa unaotokana na mbinu za kisasa za kilimo katika uzalishaji wa viwanda.

Mimea imeota kwa ustawi mkubwa ndani ya mfumo wa kilimo cha ndani ikionyesha ukuaji wa kisasa unaotumia teknolojia kuhakikisha uzalishaji mkubwa na endelevu wa mazao bora.

Mkulima yuko shambani, akikagua kwa makini mazao ya nyanya yaliyopandwa kwa mfumo wa kisasa, akihakikisha ubora, ukuaji na tija kubwa inayotarajiwa katika kilimo cha viwanda.

Mwalimu wa kike yuko shambani anavuna kahawa kwa uangalifu. Akikusanya mazao yaliyoiva kwa ajili ya uchakataji katika mfumo wa uuzalishaji wa viwanda.

Kabichi zimepandwa kwa mpangilio mzuri shambani, kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha viwanda, zinazolenga kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao kwa ajili ya soko kubwa.

Kuku wapo ndani ya banda maalumu la kufugia wakipatiwa chakula na huduma kwa mpangilio unaolenga uzalishaji mkubwa wa mazao na mifugo.

Zao la kahawa lilitolewa shambani linaendelea kuchambuliwa kwa makini na wakulima, likitenganishwa na kusafishwa kwa kutumia mikono ili kuhakikisha ubora wa mazao katika kilimo cha viwanda.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani ikimwagilia mazao kwenye mizizi kwa utaratibu, ikiongeza uzalishaji wa mazao katika kipindi cha jua.

Mipira ya umwagiliaji imelazwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikipitisha maji hadi kwenye kila mche wa mazao, mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji, unahakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, kwa ufanisi mkubwa bila kupoteza maji mengi.

Mipira ya umwagiliaji imelazwa shambani ukisambaza maji kwa usahihi kwa mimea, ili kuhakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri na mavuno bora.

Mazao ya maharage yamepandwa kwa mpangilio mzuri shambani yakiwa yameota vizuri. Mipira ya umwagiliaji imetandazwa kati ya mistari ya mimea ikisambaza maji ikisaidia maharage kukuwa katika hali ya unyevu wa kutosha.

Mipira ya umwagiliaji imewekwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikitoa maji kwa usahihi kwa mimea ili kuhakikisha ukuaji wake unaendelea bila kukosa unyevu muhimu.

Mipira ya maji imetandazwa shambani na imemwagilia mazao kwa utaratibu, ikihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri na mavuno ya uhakika.

Vinyunyizio vya maji vinaendelea kumwagilia mimea shambani kwa mpangilio maalumu ikisambaza maji kwa usawa kwenye kila tuta, kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao na kuongeza uzalishaji.

Mpira wa maji unamwagilia maji shambani ukihakikisha maji yanaufikia mmea kwa usahihi na kwa kiasi kinachohitajika. Hivyo husaidia kuimarisha ukuaji wa mimea na kuongeza mavuno bora kwa ufanisi mkubwa.

Bomba kubwa la umwagiliaji linatoa maji kwa nguvu likimwagilia mazao shambani, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri na uzalishaji wa uhakika.

Mipira ya umwagiliaji imelazwa kwa mpangilio shambani, ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopandwa, ili kuhakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Mpira wa umwagiliaji unatoa maji kwa mtiririko uhakika shambani, ukinyeshea mimea kwa usahihi ili kuhakikisha ustawi wa mazao katika kila sehemu ya shamba.

Mipira ya umwagiliaji imewekwa shambani ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mazao, kuhakikisha unyevu unaohitajika kwa mimea kwa ajili ya ukuaji bora na mavuno mazuri.

Mpira umechimbiwa chini ya ardhi kusaidia kusambaza maji shambani kwa ufanisi, kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na mavuno yenye tija.

Mipira ya maji imesambazwa shambani ikimwagilia mazao kwa mpangilio, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha, kwa ajili ya ukuaji bora na mavuno ya uhakika.

Eneo lenye nyasi fupi na miti iliyotawanyika kwa mpangilio wa asili, liking'ara kwa mwanga wa jua unaotoa hisia ya amani na uhai wa mazingira ya kijani.

Eneo lina nyasi fupi za kijani, miti mirefu, na vichaka vichache, huku mlima ukionekana kwa mbali ukifunikwa na theluji, ikitoa picha ya mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa baridi na mazingira ya kijani kibichi.

Eneo la asili lenye nyasi fupi za kijani zimetapakaa vizuri aridhini, ikipendezesha mandhari ya sehemu hiyo. Barabara ya vumbi ikipita katikati ya eneo hilo ikiambatana na miti mirefu iliyosimama kwa mpangilio wa asili pamoja na vichaka vichache vilivyotawanyika.

Eneo la tambarare lenye nyasi ndefu, twiga wawili wakiwa wanakula majani kutoka kwenye mti kwa utulivu, huku wanyama wengine wakionekana kwa mbali katika mandhari ya asili yenye uhai na utulivu.

Eneo lenye nyasi fupi limezungukwa na miti mirefu na misitu minene, ambapo pundamilia na wanyama wengine wanakula majani kwa utulivu, wakioyesha mazingira ya asili yenye wanyamapori na uhai wa misitu.

Mazingira ya asili yenye mandhari ya kuvutia. Miti mirefu imesimama kwa wingi, nyasi ndefu zimesimama kwenye ardhi tambarare, na mlima mkubwa ukionekana kwa mbali ukiwa umefunikwa na theluji.

Eneo lenye nyasi fupi limezungukwa na ndege wengi, waliokusanyika pembezoni mwa maji ya bwawa, huku milima na misitu ya kijani ikionekana kwa mbali, ikitoa mandhari ya kuvutia ya asili.

Mto mdogo wenye maji safi na ya kutiririka unapita katikati ya eneo la asili, lenye nyasi fupi, mimea ya kijani na miti mirefu ya kuvutia. Huku mandhari ya asili ikionekana kwa mbali na kuleta utulivu wa kijani kibichi.

Eneo la tambarare, limefunikwa na nyasi fupi, likiwa wazi na linalovutia kwa mandhari yake ya asili. Mandhari hiyo inatoa muonekano wa utulivu, ikiashiria mazingira ya asili yasiyoharibiwa.

Bonde refu lenye miamba mikubwa ya asili iliyo wima likiwa na mimea michache iliyoota juu ya miamba, huku mtu mmoja akitembea kwa utulivu katika bonde hilo akionekana mdogo kulinganisha na ukubwa wa mawe.

Mandhari ya nyanda za chini, yenye mashamba yaliyotanda kwa upana, miti michache na anga safi la bluu, likiashiria utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Eneo la tambarare linafunikwa na nyasi fupi huku miti michache mifupi imesimama hapa na pale, ikitengeneza mandhari tulivu na ya asili yenye mvuto wa kipekee.

Nyasi ndefu zilizosambaa ardhini huku miti michache ikisimama hapa na pale, twiga akitembea kwa utulivu huku majengo yakionekana kwa mbali yakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na miji.

Mlima umezungukwa na nyasi ndefu zinazopamba maeneo yake zikitoa muonekano wa asili wenye utulivu na uhai unaovutia macho kwa mtazamaji.

Mto mpana unaopita katikati ya msitu wenye majani ya kijani kibichi, huku daraja likiwa limejengwa kuunganisha miji au maeneo, ikitoa uzuri wa kipekee katika mandhari ya asili.

Eneo la tambalale linafunikwa na nyasi fupi, huku miti michache mirefu ikisimama; jua lina angaza kwa mwagaza wa asili unaochangia uzuri na utulivu wa mandhari ya mazingira.

Eneo lenye mlima mdogo likiwa na nyasi fupi na miti inayotengeneza vichaka vichache, ikitoa picha ya asili, tulivu yenye uzuri wa mandhari ya kijani na anga ya wazi.

Miti michache mirefu na nyasi fupi zimezunguka ziwa lenye uso tulivu ambapo mawingu yanayoviringisha anga yakiakisi kwenye uso wa maji ya ziwa yakichangia mandhari ya asili yenye utulivu na mvuto wa kipekee.

Eneo lenye nyasi fupi na vichaka vidogo vimejaa utulivu. Simba akiwa amelala kwa ajili ya mawindo. Huku majengo marefu yakionekana kwa mbali, yakipamba mandhari ya asili na mji.

Nyasi fupi zimesambaa katika eneo la tambarare zikiupa mwonekano wa utulivu wa asili, huku mlima ikionekana kwa mbali ikikamilisha uzuri wa mandari yenye mvuto wa kiasili.

Eneo limefunikwa na nyasi fupi miti imetawanyika kwa umbali wa wastani huku, milima ikionekana kwa mbali ikiunda mandhari ya kuvutia na utulivu wa asili.

Mto wenye maji ya bluu umetiririka katikati ya mashamba ya kijani na kahawia, ukizungukwa na miti minene, ukiakisi utulivu wa mazingira ya asili yenye madhali ya kuvutia.

Nyasi fupi zimezunguka mlima mrefu uliochongoka, huku watalii wakielekea kwenye eneo la mlima kwa ajili ya kupiga picha na kufurahia uzuri wa mandhari ya asili.

Eneo limefunikwa na nyasi fupi huku tembo wakila majani kwa utulivu. Miti mikubwa ikionekana kwa mbali ikitoa picha ya mandhari ya asili yenye amani na uhai.

Twiga mwenye shingo ndefu yupo katikati ya eneo lenye nyasi nyingi na miti mifupi akitizama kwa utulivu, huku majengo ya mbali yakiibuka kwenye upeo wa macho kwa mbali.

Nyasi za kijani vimesambaa ardhini, miti mirefu imesimama kwa utulivu, huku mingine ikiwa na viota vingi vya ndege, milima ikionekana kwa mbali ikichangia uzuri wa mandhari ya asili, tulivu na yenye uhai.

Mbuzi wakiwa pembezoni mwa barabara wakila majani kwa utulivu, wakionekana wenye matunzo na afya bora huku msimamizi akiwasimamia kwa makini akiwaruhusu wale majani kwa utaratibu.

Kikundi cha watu waliyovaa mavazi ya kujilinda dhidi ya nyuki wakihudumia mizinga ya nyuki katika eneo la ufugaji wa nyuki lililojaa maua na miti.

Mbuzi dume mwenye nguvu na afya bora amesimama katika uwanja wa uwazi. Akiangalia mazingira yake kwa utulivu huku mwili wake ukionesha alama zote za uzima na ukuaji mzuri.

Mbuzi na kondoo wapo ndani ya zizi wakiwa wamelala na wengine wakiwa wamesimama kwa utulivu, zizi hilo likiwa limejengwa kwa mbao na likiwa na uzio kuzuia wanyama kutoka nje na linaonyesha mazingira ya asili ya ufugaji wa kienyeji.

Mfugaji wa kuku akiwa katika eneo la wazi akiwamwagia chakula kuku waliokusanyika, huku akiwa amekusanya mayai kwenye vifaa maalumu kutoka kwenye viota. Mazingira yanaonyesha uzalishaji mzuri wa kuku wa mayai.

Kuku wengi wamekusanyika ndani ya banda, mkulima akiwapa chakula kwa uangalifu akihakikisha wanapata lishe bora kwa ajili ya afya na uzalishaji mzuri.

Ndege aina ya kanga amesimama katika eneo la wazi akiwa na vifaranga wadogo akiwatunza kwa makini, huku wakijifunza kutembea na kuungana karibu nae kwa usalama.

Wafugaji wawili wakike na mwingine wakiume wamesimama katika eneo la malisho wakimwaga chakula kwa kuku wengi waliokusanyika, huku wanaonekana wakila kwa utulivu huku wengine wakizunguka kwenye eneo lililowazi na safi.

Mfugaji wa kiume yupo katikati la eneo la wazi akiwa amezungukwa na kuku pamoja na bata akiwatunza kwa karibu katika mazingira ya asili yanayowaruhusu kula, kutembea na kukua kwa afya bora.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda safi la kisasa, wakitembea huku wengine wakiwa chakula kilichomwagwa kwenye vyombo, banda likiwa na mwanga wa kutosha, na hewa safi.

Mfugaji ameshika kuku wawili mkononi huku kuku wengine wakizunguka katika eneo la wazi, akiwatunza kwa ukaribu ndani ya mazingira ya asili yanayo ruhusu kustawi kwa afya bora.

Mbegu zimeota vizuri kwenye vifaa maalumu vyenye udongo wenye virutubisho, kabla ya kuhamishiwa shambani, ikiwa na majani ya awali yanayonawiri ya rangi na mvuto.

Pakti za mbegu za mazao mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, zikionyesha aina tofauti za mbegu zinazopatikana kwa wakulima kwa ajili ya upandaji na uzalishaji wa mazao bora.

Mbegu zimeanza kuota ndani ya makopo maaalum yaliyo tengenezwa kwaajili ya kilimo cha ndani, zikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji kwa miche bora inayotarajiwa kupandwa shambani kwa tija zaidi.

Makopo ya mbegu yamewekwa kwa mpangilio, yakiwa na mbegu mbalimbali za mazao tofauti, tayari kwa wakulima kuzipata kwa ajili ya upandaji na uzalishaji wa mazao bora.

Pakiti za mbegu za mlenda imeonyeshwa ikiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu, muda wa kuvuna na maelekezo ya upandaji kwa ajili ya kilimo bora cha mboga za majani.

Mbegu za mazao zimeota shambani kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya umwagiliaji nikisambaza maji kwa usahihi. Ikisaidia mimea kustawi na kuleta mavuno bora.

Duka la pembejeo za kilimo zimejaa mbegu na dawa mbalimbali. Huku mhudumu akiwa ndani tayari kuhudumia wakulima kwa ushauri na msaada wa kitaalamu katika upandaji na ulinzi wa mazao.

Makopo yenye mbegu za mboga yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na maelezo ya jinsi ya kutumia na faida za mboga hizo, yakiwa tayari kwa wateja kununua na kupanda shambani.

Pakiti yenye picha ya kabichi ikiwakilisha mbegu bora zinazo tumika katika upandaji wa mboga mbalimbali, mbegu hizi zinatoa fursa kwa wakulima kuanzisha kilimo chenye tija na mavuno bora.

Pakiti za mbegu mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Zikiwa tayari kwa wateja kununua na kwenda kupanda kwa ajili ya mazao yaliyo bora na yenye afya nzuri.

Mbegu za zao la maharage zimeota shambani, huku mipira ya maji ikiwa imetandazwa kwa ustadi kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Miche imeota shambani kwa mpangilio mzuri, huku mipira ya umwagiliaji, ikisambaza maji kwa ufanisi, ikisaidia ukuaji wa mimea na kuhakikisha mazao bora yanapatikana.

Mbegu zimeota vizuri ndani ya makopo maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika chumba cha kilimo, zikiwa tayari kwa kuhamishwa shambani.

Pakiti mbalimbali zenye rangi ya kuvutia zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa na picha za mboga na nyingine zikiwa na picha za matunda, kila pakiti ikiwa na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu ,muda wa kuchanua na maelekezo mafupi ya upandaji.

Pakiti za mbegu za mboga tofauti zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ikiwa tayari kwa wakulima kuchagua na kuanza mchakato wa uzalishaji wa mazao bora shambani.

Pakiti za mbegu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikionyesha aina mbalimbali za mbegu zinazopatikana kwa wakulima kwa ajili ya upandaji na uzalishaji wa mazao.

Mbegu zimeota ndani ya vifaa maalumu vya kilimo cha ndani, zikionyesha mwanzo mzuri wa ukuaji wa miche bora inayotarajiwa kupandwa kwaajili ya uzalishaji wa mazao yenye tija.

Mbegu zimeanza kuchipua ndani ya makopo ya plastiki, hatua ya awali inayoashiria ukuaji mzuri, kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya kuendelea kustawi.

Pakiti iliyo na mchoro wa nyanya nyekundu, ikiashiria kuwa ina mbegu bora zilizochaguliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha nyanya, zenye ubora wa hali ya juu na zinazostahimili magonjwa.

Makopo maalum yenye picha ya nyanya yamewekwa kwenye maboksi kwa mpangilio mzuri yakilenga kuhifadhi na kusambaza mbegu bora ya nyanya kwa wakulima, kwa ajili ya kilimo chenye tija.

Mbegu zimeota ndani ya mifuko maalumu, vilivyoandaliwa kwa uangalifu, zikionesha hatua ya mwanzo ya maandalizi ya miche bora kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mbegu zimeota kwa mafanikio kwenye ardhi yenye rutuba inayofaa zikionyesha mwanzo mzuri wa mzunguko wa kilimo na uzalishaji wa mazao bora.

Wakulima wakipakia mahindi waliyoyavuna kwenye maroba, wakihakikisha mbegu hizo zinahifadhiwa kwa usafi na usalama. Hatua muhimu katika kuhifadhi ubora wa mbegu kabla ya kusambaza kwa wakulima wengine au kupanda shambani.

Pakiti mbalimbali za mbegu zimesheheni aina tofauti za mbegu, ikiwemo mahindi na maharage, zikiwa tayari kwa upandaji ili kuanza mchakato wa uzalishaji shambani.

Pakiti imejaa mbegu za mboga, ikiwa imetunzwa vizuri, na kuandaliwa kwa ajili ya wakulima, wanaotaka kuanza upandaji wa mazao bora shambani.

Mbegu changa zimeota kwa mstari mzuri shambani, zikistawi chini ya mfumo wa umwagiliaji wa mpira ya maji, unaohakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji wa miche.

Pakiti za mbegu za mazao tofauti zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu maalumu, zikiwa tayari kwa ajili ya wakulima wanaohitaji mbegu bora kwa kilimo chenye tija.

Pakiti za mbegu za mboga zenye picha na maelezo ya mazao zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu maalumu, ndani ya duka la pembejeo. Tayari kwa wakulima kununua kwa ajili ya msimu wa kilimo.

Mbegu zimeota kwenye vifaa maalumu zikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa miche bora, inayotarajia kupandwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wa mazao yenye tija.

Pakiti yenye picha ya tikiti, ikionyesha aina ya mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha matunda hayo. Ikiashiria maandalizi ya kilimo cha kisasa.

Wakulima wanne wawili wa kiume huko wengine, wawili wa kike wakipanda mbegu uangalifu kwa hiyo udongo wa kitalu wakihakikisha mazingira yanayofaa kwa ukuaji mzuri wa mazao mapya.

Pakiti ya mbegu imeandaliwa kwa usafi na viwango vinavyohitajika, ikilenga kuwasaidia wakulima kupanda mazao yenye tija na ubora wa juu shambani.

Pakiti yenye picha ya kabichi, inaonyesha aina ya mbegu zilizomo ndani. zikilenga kuwasaidia wakulima kupanda kabichi bora zenye uwezo wa kutoa mazao mengi na kustahimili magonjwa.

Pakiti imechorwa picha ya mboga juu yake ikionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani, tayari kwa kupandwa na kuendelezwa ili kutoa mazao bora shambani.

Mbegu zimeota kikamilifu kwenye kopo maalumu, zikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mimea, kabla ya kuhamishwa shambani kuhakikisha uzalishaji bora wa mazao.

Mbegu zimeota vizuri kwenye makopo maalumu ya plastiki, zikionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji wa mazao kabla ya kupandwa shambani, kuhakikisha tija na ubora wa mazao.

Mwanaume akiwa katika kliniki ya mifugo anamhudumia mbwa kwa kupunguza manyoya kwa kutumia mashine maalumu ya kunyolea, huku mbwa akiwa ametulia kwenye meza ya huduma.

Mwanaume akiwa kwenye banda la wazi akituliza mbwa waliowekwa kwenye sehemu hiyo kwa uangalifu, akihakikisha wanyama wanapata huduma na usalama wa kutosha.

Mtu amesimama na mbwa wake kwa utulivu. Akiwa katika mazingira yanayohusiana na uangalizi wa afya ya mnyama. Kama chanjo, uchunguzi, na matibabu katika huduma za mifugo.

Watu wawili wakiume na mwingine wa kike, wanamuogesha mbwa kwa uangalifu wakitumia maji yanayo tiririka, ili kuhakikisha usafi na afya bora ya mnyama huyo chini ya huduma ya mifugo.

Daktari mmoja wa kike anamfanyia mbwa uchunguzi wa masikio kwa kutumia kifaa maalumu, huku daktari mwingine wa kiume akiandika taarifa za muhimu kwa ajili ya utambuzi na tiba sahihi ya mnyama huyo.

Mbwa wamefungwa kwenye mabanda tofauti yakiyo tengenezwa kwa nyavu, wakiifadhiwa kwa usalama huku wakipokea uangalizi wa kitabibu kwa ajili ya matibabu, uchunguzi au chanjo.

Mbwa ame fungwa kwa usalama katika eneo maalumu la huduma za mifugo, akipokea uangalizi wa kiafya kama vile uchunguzi, chanjo na matibabu.

Mbwa amesimama mlangoni mwa banda akiwa katika mazingira, yanayolindwa na kuhudumiwa kwa afya na usalama wake kama sehemu ya huduma ya mifugo.

Nyumba ndogo ya mbwa imetengenezwa kwa ustadi katika eneo la wazi, huku mbwa akiwa juu yake akipata pumziko na uangalizi katika mazingira salama, yanayohusiana na huduma za kiafya za mifugo.

Watu wawili wa kiume wamesimama eneo la wazi pamoja na mbwa, wakitoa huduma na matunzo kwa mnyama katika mazingira salama na yaliyopangika.

Mbwa wawili wamefungiwa salama kwenye banda la kisasa, wakipata matunzo na uangalizi wa kiafya kama sehemu ya huduma ya mifugo.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao linaonyesha makazi salama na yenye usafi kwa ajili ya mifugo. Likitumika katika shughuli za ufugaji na uangalizi wa kiafya wa wanyama.

Nyati wawili wakiwa ndani ya maji safi ya mto wakinywa maji kwa utulivu, huku jua likimulika nyuso zao na mimea ya asili ikiwa imezunguka eneo hilo, wakionekana wakifurahia mazingira ya porini.

Ndege wakubwa wenye rangi nyeusi wamesimama pembezoni mwa bwawa lenye maji tulivu, wameonekana wakitafuta chakula na kupumzika. Mazingira yamezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, yakitoa taswira na mandhari ya porini.

Eneo limefunikwa na nyasi fupi swala akiwa ametulia anakula majani kwa utulivu, akifurahia mazingira ya asili yaliyojaa amani na chakula cha kutosha.

Tembo wakubwa wakiwa pamoja na watoto wao, wanatembea kwa utulivu katika mazingira ya asili, wakionyesha maisha ya kifamilia na ulinzi wa kundi katika pori.

Kiboko yupo ndani ya maji akiwa ametoa uso wake juu ya uso wa maji, akionesha tabia yake ya kawaida ya kuishi katika mazingira ya mito na mabwawa.

Ndege amekaa juu ya tawi la mti kwa utulivu akitizama mazingira ya porini huku manyoya yake yakimetemeta chini ya mwanga wa asili.

Mamba anaonekana kwenye eneo lenye maji machache pembezoni mwa bwawa akiwa katika mazingira yake ya asili, akitazamia kwa utulivu na kuendelea na maisha yake ya porini.

Mamba wawili wapo kwenye eneo kavu likiwa linaangazwa na mwanga wa jua, huku wakitulia kwa kufuatlia mazingira yao kwa tahadhari na ustadi wa wanyama wa porini.

Watalii wanaangalia tembo wakitembea kwa utulivu katika eneo la wazi wakifurahia mandhari ya asili na maisha ya wanyama pori katika mazingira yao ya kawaida.